Watu wengi wamekusanyika chini ya hema kubwa wakijishughulisha na taratibu mbalimbali. Wanawake na wanaume wamevalia barakoa usoni. Baadhi yao wamekaa kwenye meza ndefu , wakiandika au kutumia tarakilishi ndogo.

Rais wa kenya doctor William Ruto wakiwa na jaji mkuu Martha Kome. Jaji mkuu amevalia joho la mahakama lenye rangi nyeusi nyekundu akiongozana na rais alie vaa suti ya kijivu.

Ndani ya jengo la Huduma Center kuna wateja wawili walioketi kwenye dawati wakiangalia simu zao mbele yao kuna wafanyikazi kadhaa wanawake wakiwa wamekaa kwenye viti vya ofisi wakifanya kazi kwenye tarakilishi dawati ni refu na lina rangi la kahawia.

Kundi la mashabiki wa soka wengi wamevalia jezi za kijani na nyeupe, moja ameshika bango refu lenye maandishi Gormahia FC mwingine amevaa barakoa ya kutisha yenye mifupa na macho makubwa.

Watu kadhaa wamekusanyika nje ya jengo la bati. Wanaume wawili wamekaa kwenye meza ndefu ya mbao wakiandika kwenye karatasi mmoja wao amevaa kofia ya kijivu mwanamke mwenye nywele za samawati amesimama karibu na meza.

Mwanamke ameketi kwenye kiti, amevaa nguo ya samawati yenye michoro meupe na miwani, anazungumza huku mikono yake ikiwa juu, bangili ipo kwenye mkono wake wa kushoto.

Katika mkutano wa nje, umati wa watu wamekusanyika wakishangilia. Wanaume wawili, mbele, wamevalia fulana za kijani. Mmoja wao ana miwani kubwa ya kijani kibichi na kofia ya rangi. Wengine wanashika ngoma na chupa za kinywaji.

Mwanamume amevaa kofia ya chuma ya kijani iliyoandikwa KDF na shati jeupe. Anainua juu kichwa cha mnyama kilichotengenezwa kwa plastiki chenye rangi ya kijani. Huyu na wengine wengi wako kwenye uwanja wa michezo uliojaa watu wengi. Wao ni mashabiki.

Mwanariadha mmoja ametua kweny shimo la mchanga baada ya kuruka mbali, ametulia huku mchanga ukitawanyika kumzunguka amevaa jezi yenye nambari 04.

Timu mbili za soka zinaonekana uwanjani. Wachezaji wa timu moja Wana sare nyeusi zenye rangi ya chungwa na wa pili Wana sare za kijani. Wamekusanyika pamoja wengine wameshikana mabega na mikono juu.

Kundi kubwa la wanaume wakiwa wamekusanyika karibu na jukwaa, lenye maandishi makubwa, ODM, kwa rangi ya chungwa. Wengi wamevaa kofia za rangi ya chungwa. Mwanamme mmoja amevaa suti na tai ya zambarau.

Watu wamejipanga kwenye foleni ndefu wakisubiri huduma, baadhi yao wamekaa kwenye viti huku wengine wamesiamama dirishani, afisa wa polisi amesimama karibu na foleni akisimamia utaratibu.

Kundi la watu wakiwa kwenye mkutano au sherehe ya kisiasa. Wemgi wao wameshika mabango yenye maandishi PNU, kazi izidi, mwanamme mmoja amevaa kofia ya njano.

Wachezaji wa mpira wa miguu wako uwanjani wakicheza mchezo. Baadhi wamevaa jezi za kijani na wengine zenye milia ya samawati na nyeupe. Mpira upo karibu na miguu ya mchezaji mmoja.

Meza ya mbao imejaa paspoti nyingi za samawati. Paspoti hizo zimefungwa kwa kamba au bendi na ina karatasi zenye rangi mbalimbali ndani yake, baadhi zimeandikwa herufi D.

Kundi kubwa la watu wanaoshangilia kwa mikono iliyoinuka juu wengi wao wamevalia jersey za timu mbali mbali, wanaonekana wako kwenye uwanja wa michezo na wanapiga kelele kwa furaha.

Mwanaume anatoa hotuba akiwa amesimama kwenye jukwa, amevaa suti ya kijivu na tai ya rangi nyekundu nyepesi. Anashikilia kipasa sauti kwa mkono wake wa kulia. Nyuma yake Kuna bango kubwa lenye maandishi Milimani High Court.

Timu mbili za soka zinacheza uwanjani. Wachezaji wamevaa jezi za rangi tofauti, manjano na kijani. Mchezaji mmoja anaupiga mpira . Kuna umati mkubwa wa mashabki uwanjani. Kila mchezaji anajitahidi kushinda.

Wachezaji wa soka wakiwa uwanjani. Wengine wakiwa wamevalia jezi nyeusi zenye michirizi ya rangi ya chungwa, na wengine jezi za rangi ya mchanga. Mmoja wa wachezaji wa jezi nyeusi anazungumza huku mikono yake ikiwa wazi.

Mechi ya soka inayoendelea kwenye uwanja uliojaa watazamaji. Wachezaji wamevalia sare zenye rangi tofauti wakikimbiza mpira. Mpira unaonekana angani ukielekea langoni.

Mwanaume amevalia kofia ya rangi ya dhahabu na miwani meusi, amevalia fulana nyeusi na kaptula, amesimama mbele ya umati wa watu wanaoshangilia, bendera ya Kenya inaonekana upande wa kushoto.

Mwanaume, amevalia kofia mbili, nyeupe zenye nembo ya jogoo nyekundu na maandishi,'kura kwa moi',na KANU.Kofia moja, amevaa kichwani na nyingine amefunika mdomo na pua, kama barakoa.

Mwanaume amevaa suti ya samawati na tai ya rangi ya samawati anatembea kwa madaha. Pembeni kuna mwanamke aliyevaa nguo za samawati iliyokolea yenye mikanda mieupe na miwani. Mwanajeshi amevaa sare za kijani.

Sanduku lina pasi za kusafiria za Kenya, pasi hizo zina rangi ya samawati na nembo ya nchi ya rangi ya dhahabu, zimepangwa juu ya meza ndani ya chumba, fimbo kadhaa za plastiki zimepangwa pia, pasi hizi ziko ndani ya kisanduku.

Watu wanne wamekaa kwenye meza ya mbao wakiandika kitu kwenye karatasi, watu wengine wamesimama nyuma yao wakiwa wamesubiri. Wawili kati ya walioketi ni wanaume, mmoja amevaa kofia ya kijivu na shati jeupe, mwingine ana shati la kijani.

Umati wa watu umejikusanya wakisubiri huduma. Mbele maafisa wanatoa huduma wakitumia tarakilishi ndogo na karatasi. Wengine wakiwa wamevalia fulana nyeupe. Eeneo lote lina shughuli nyingi chini ya hema.

Bwalo la huduma linaonyesha kaunta ya mbao yenye vioo. Mwanamke ameketi ndani ya kaunta akihudumia mteja mwanamume aliyesimama ng'ambo. Mwanamume mwingine amesimama karibu na mteja.

Mchezaji wa soka amevalia jezi ya milia ya rangi ya chungwa na nyeusi, akiwa na suruali fupi nyeusi na soksi nyekundu. Na anaonekana akishangilia au akilalamika akiwa ameinua mikono juu.

Eneo la barabara limechimbwa na kuna mfereji mkubwa wenye maji machafu, udongo mwingi umeekwa Kando ya mfereji baadhi ya watu wanapita Kwa mbali. Majengo ya chini ya ghorofa yanaonekana kando ya barabara.

Mwanamme mrefu amesimama akimwangalia mwanamme aliyeketi. Mrefu ana shati la kijivu ilhali yule aliyeketi ana shati nyeupe, tai na miwani. Wanaangalia karatasi kwenye meza.

Meza ya huduma Kenya ikiwa na afisa mwanaume, tarakilishi mbili na kifaa cheupe cha ki-elektroniki. Nyuma kuna bango kubwa jekundu lenye maandishi meupe likisomeka "huduma za serikali kwa urahisi na ufanisi."

Kundi la viongozi wengi wakiwa wamevalia suti wanatembea katika jengo la Huduma Centre, mtu mmoja katikati amevaa suti ya samawati na amesimama akizungumza, wanafwatana na wananchi wawili walio chini.

Wachezaji wa soka wamekusanyika katika duara kwenye uwanja wa kijani. Wengi wao wamevaa jezi za njano na kaptura nyeusi isipokuwa mchezaji mmoja aliyevaa jezi ya zambarau, wote wanakumbatiana.

Vitambulisho vingi vimewekwa vikiwa vimefungwa kwenye vibunda ndani ya sanduku. Kila kibunda kimefungwa kwa mpira. Kiasi kikubwa cha vitambulisho kimewekwa juu ya meza mandhari inaonyesha mkono wa mtu kwa umbali.

Wachezaji wa mpira wa kikapu wanacheza mechi ndani ya ukumbi wa ndani. Mchezaji mmoja wa kike amevaa jezi la samawati. Anaupeleka mpira. Wengine wamemzunguka wakijaribu kumnyang'anya mpira huo.

Kundi kubwa la watu limekusanyika wengi wakiwa wamevalia nguo nyeusi. Wameshikilia bendera ya kenya mbele yao. Mikono mingi imeinuliwa juu wengine wakishikilia maua wengine wanaonekana wakishangilia.

Mwanaume mwenye miwani myeusi, na flana nyekundu anajipiga picha, amezungukwa na umati wa watu, anaonekana kua mashabiki wa michezo, wengine wakiwa na flana zilizo fanana, nyuma kuna miti ya minazi na jengo refu.

Uwanja umejaa mashabiki wengi wenye furaha wakishangilia. Baadhi wameinua mikono yao juu. Wanawake na wanaume wamevalia mavazi mepesi, baadhi yao ya rangi nyekundu. Gorofa ya pili ya uwanja imejaa watu pia.

Karatasi iliyokunajamana kidogo inaonyesha cheti cha kuzaliwa kutoka Jamhuri ya Kenya. Kuna habari zilizoandikwa kwa mkono pamoja na maandishi yaliyochapishwa. Baadhi ya maeneo yamefichwa.

Timu ya wachezaji wa mpira wa wavu, wengi wao wakiwa wamevaa sare za samawati wamesimama kwa pamoja uwanjani. Wanawake hawa wametulia baadhi wakia wamevaa namba za jezi zao.

Afisaa amevalia sare ya kaki, kofia nyeusi, anazungumza na mwanamke aliyeketi kwenye dawati, akitumia tarakilishi. Printa nyeupe imewekwa pembeni. Maafisaa wengine wapo nyuma wakiendelea na shughuli zao za ofisi.

Mwanamke, aliyevalia joho jekundu, na nyeusi, anatoa hotuba, kwenye podium , yenye nembo ya jamuhuri ya Kenya, ameshikilia kitabu cheusi mkononi, mwanaume mwingine amesimama kushoto, na mwanamke aliyevaa barakoa amesimama kulia.

Wanaume wanne wamekaa chumbani wote wamevalia nguo za kawaida mmoja amekaa kwenye meza ya mbao, na wengine watatu wamemzunguka wanaonekana wakizungumza kuna hathi mbali mbali juu ya meza na mtu mmoja amezishikilia.

Mwanamke amesimama mbele ya umati wa watu wengi ana fulana nyekundu ya Kenya airways na sketi yenye michoro ya maua watu walio keti nyuma yake wana nguo za kawaida baadhi wakiwa na miwani ya jua.

Jengo lenye rangi ya manjano lina maandishi makubwa Immigration Services Control Office . Watu kadhaa wamesimama mbele yake, baadhi wakiwa wamevaa barakoa. Mmoja amevalia suti nyeusi akionyesha mgongo wake. Wengine wanaonekana wakisubiri.

Hati nyingi zilizofungwa kwa bendi zimepangwa kwenye masanduku meupe zimejaa kwenye meza. Nyuma kuna chupa ya kusafisha mikono. Inaonekana kuwa hati muhimu labda vitambulisho zilizopangwa tayari kwa usambazaji.

Nembo ya chama, cha Jubilee, ikiwa ni ya duara wa dhahabu na mpaka mweusi. Ndani yake, kuna mikono miwili, ilioshikana ikionyesha mshikamano au nguvu ya umoja. Chini yake kwa herufi kubwa za dhahabu, yameandikwa maneno Tuko Pamoja.

Wachezaji wa mpira wa kikapu wanacheza mchezo. Wawili wanang'ang'ania mpira, mmoja anasare ya kijivu mwingine ana samawati na nyeupe. Wachezaji wengine wamesimama karibu nao. Upande wa kushoto kuna umati wa watu walioketi kwenye benchi wakiangalia mchezo.

Wanaume kadhaa wamekaa mezani, wakijaza fomu mbalimbali. Wana kalamu mikononi na wengine wamesimama nyuma wakiwasaidia. Kila mmoja ameinama akiandika kwa makini. Juu ya meza kuna kalatasi nyingi simu na vifaa vingine vya ofisi.

Wachezaji wa mpira wa voliboli, wanaruka juu karibu na wavu wakijaribu kuzuia mpira. Mwanamke mmoja, amevaa jesi ya kijani na nyingine nyekundu, mpira wa rangi ya samawati na njano upo hewani.

Mhudumu ameketi kwenye dawati akitumia tarakilishi ndogo mbele yake kuna skrini nyingine kubwa watu watatu wamesimama wakiangalia wawili kati yao wametabasamu ukutani kuna mabango.

Meza ndefu iliyogawanyika na paneli za kioo wanaume wawili na mwanamke mmoja wamekaa mbele ya tarakilishi zao wote wamevalia sare nyeupe na nyeusi ishara juu ya meza inasema Huduma Kenya.

Maafisa wawili wamesimama kwenye counter za huduma Kenya. Mmoja ana suti na shati jeupe akishikilia hati na kalamu, anaonekana akikagua nyaraka. Mwingine amevalia koti jeusi akimwangalia yule wa suti.

Katika ofisi iliyo na kaunta ya vioo mwanaume aliyevaa fulana jeupe, fulana ya samawati na tai amekaa mbele ya tarakilishi akishikilia kalamu. Anaangalia chini kwenye karatasi mezani. Mwanamme mwingine aliyevaa fulana nyeusi na nyeupe anasimama nyuma yake.

Mwanamme amevaa kofia nyekundu, barakoa ,na jaketi ya samwati amesimama kwenye kaunta ya huduma akiongea na mwanamke aliyevaa barakoa na shati jeusi. Kati yao kuna kioo kinachowatenganisha na tarakilishi.

Watu watatu wamesimama wakishika hati, mbele ya bango kubwa. Mmoja ni mwanamke ambaye ni jaji mkuu, Martha Koome. Wakiwa na Rais wa taifa la kenya, na spika wa bunge la kitaifa.

Wanawake wanne wamesimama pamoja, wote wamevalia jezi nyeupe na kijani za timu ya soka, mmoja ana skafu ya rangi hizo, wanazungumza, na kutembea, wawili wameshikilia simu za mkononi, kuna gari, na watu wengine nyuma yao.

Mwanamke amesimama nyuma ya kinara cha hotuba akiwa amevaa joho la hakimu akishika bibilia. Anakula kiapo, bendera tatu za kenya zimesimama wima nyuma yao.

Sherehe inaendelea mahali penye umati wa watu. Rais wa Kenya, William Ruto. Amesimama mbele akiweka mkono wake juu ya biblia. Mwanamke amesimama karibu naye akiwa ameshikilia kitabu kiingine. Watu wengine wamesimama jukwaani, na chini huku Rais akila kiapo.

Wanaume wawili wamesimama mbele ya umati wa watu kwenye uwanja wa michezo, mmoja ana shati jeusi na fulana nyekundu akipiga kifua na uso wake ukiwa na hisia.

Bomba kubwa linapita kwenye mtaro, limeegemezwa kwenye kuta wa saruji, eneo la mtaro limezungukwa na miti bomba linaonekana kuwa limepasuka au lina makovu, kuna machani mengi yamezunguka eneo hilo.

Wachezaji wawili wa mpira wa miguu wameruka juu uwanjani, mmoja amevalia jersey ya samamwati na mwingine kijani kibichi, wote wanajaribu kucheza mpira ulio angani, uwanja ni tupu isipokua viti vichache.

Mwanaume amevaa koti jeupe na barakoa ya samawati akiweka muhuri kwenye mkono wa mwanamke aliyevaa koti la rangi ya fedha na barakoa nyeusi. Mwanamke mwingine anaonekana akiandika kwa kalamu.

Kundi la mashabiki wa timu ya Bandari wanaishangilia timu yao. Wanapeperusha bendera zenye nembo na rangi ya samawati na timu hiyo. Wengine wamevaa jezi za rangi ya samawati. Wamesimama kwenye jukwaa la uwanja.

Kundi la watu limekusanyika nje, wameketi kwenye meza wengine wakiwa wamesimama, wanaume wawili wanfulana na mashati wakijaza fomu kwenye meza ndefu ambayo ni ya mbao.

Wachezaji watatu wa voliboli wanaruka juu karibu na wavu, mmoja ana jezi ya kijani nambari kumi na tano, akijaribu kuzuia mpira, wengine wawili wana jezi nyeupe zenye nambari sita na mbili wakiruka ili kumpiga mpira.

Kundi la watu limekusanyika chini ya mwavuli mkubwa wa majano. Mwavuli una maandishi yanayosema Millicent Omanga na mama miradi. Watu kadhaa wamevalia fulana zenye picha za mwanamke. Baadhi yao wamesimama nyuma.

Mwanamke amevalia shati jeupe na suruali nyeusi akionekana akitembea ndani ya ofisi ya Huduma ya Kenya. Kuta za ofisi zimefunikwa na mabango yenye maandishi Huduma Kenya na kujiendeza huduma Bora. Kuna dawati la huduma na tarakilishi na viti.

Chumba chenye watu wengi wameketi wakingojea huduma wengine wamesimama mbele ya counter zilizoandikwa nambari saba na nane. Wamevalia mavazi tofauti chumba kina taa angavu na rangi samawati.

Meza imewekwa nje chini ya mti, watu wengi wamekusanyika karibu na meza. Mwanamme ameketi akijaza karatasi ladhaa. Watu wengine wamesimama wakijaza fomu. Hali inaonekana ni ya huduma au usajili.

Mwanariadha mwanaume amevaa vesti nyekundu na kaptula nyeusi akifanya urukaji mrefu uwanjani. Ameandikwa " Kipchirchir" mgongoni mwake. Viatu vyake vya kukimbia vina rangi ya dhahabu na kijani kibichi.

Tractor kubwa la kuchimba linaloitwa Hyundai liko katika eneo la ujenzi, mbele yake kuna mabomba mengi ya zege yakiwa yamelala chini, nyuma ya tractor kuna jengo lenye gorofa na miti.

Mwanaume mmoja amevaa mavazi ya usalama akiwa juu ya pikipiki iliyo na kasha ya posta ana picha mbele ya jengo kubwa la posta Nairobi pikipiki nyingine kadhaa zimeegheshwa mbele ya jengo hilo.

Wachezaji wa mpira wa miguu wamevaa jezi za rangi ya kijani na njano. Baadhi yao wanaokumbatia na, wengine wakishangilia na kupunga mikono baada ya kufunga bao. Wote wanafuraha. Nyuma yao kuna uwanja wa nyasi na jukwaa la watazamaji.

Mwanaume amevalia suti ya samawati na kofia nyeupe ameketi kwenye kaunta ya huduma Kenya; akizungumza na mwanamke aliyeketi nyuma ya skrini ya kioo. Mwanamke huyu anatumia tarakilishi. Kaunta ni ya rangi ya chungwa na ina maandishi makubwa 'huduma Kenya'.

Mwanamke amevaa joo la kisheria, anamkabidhi mwanaume jalada jekundu. Mwanamume huyo amevalia suti nyeusi na tai ya dhahabu akitabasamu huku akipokea jalada. Wawili hao wamesimama mbele ya umati wa watu.

Wanaume watatu wamekaa mstari wa mbele kwenye uwanja. Wawili wamevalia shati nyekundu na shati la rangi ya dhahabu. Wote wanaonekana kutabasamu. Kuna umati mkubwa wa watu wamekaa nyuma yao kwenye viti.

Watu wengi, wamekusanyika barabarani, wakishangilia na kuinua mikono yao juu. Mtu mmoja ameshikilia bango kubwa, lenye rangi ya mwanasiasa. Imeandikwa Raila , Kalonzo, Mabadiliko sasa.

Umati wa mashabaki wa soka wanasimama kwenye jukwaa la uwanja. Mashabiki wengi wamevalia jezi za samawati wakishangilia kwa bidii na kushika mabango. Bango moja kubwa la samawati limeandikwa khwakhola. Mwanaume mmoja ana shati nyeusi na kofia.

Rais wa jamuhuri ya kenya wakiwa na Raila Odinga wakiwa katika umati wa washabikiaji walio jaa, watu wengi wamevaa jersey nyekundu wakishangilia. Mmoja amesimama akishangilia kwa nguvu, wengine wameketi kwenye viti.

Wafrica wanne wanaonekana kwenye uwanja wa riadha watatu wana sare zimazofanana za Kenya na rangi ya kahawia na nyekundu na kaptura mmoja ameshikilia viatu vya juu vya kicha yake wawili wameshikana mkono.

Rais wa jamhuri ya Kenya daktari William Ruto akiwa amevalia suti ya samawati na tai ya njano. Ameshikilia bibilia nyeusi mkononi na kukula kiapo mbele ya umati. Kando yake mke wake amevalia nguo nyeupe na nyekundu.

Wanawake na wanaume watatu wamevalia nguo nyekundu na kofia zenye maandishi wameketi wakiongea. Mwanamke anaeleza jambo akimwelekezea kidole mwanaume mmoja.

Kundi la watu ndani ya ofisi ya huduma. Wanawake wawili wamevalia sare nyeupe zenye mikanda nyekundu. Mwanamke mmoja amevalia hijabu nyekundu akifanya kazi kwenye tarakilishi.

Katika jumba cha mahakama, wanasheria wengi wamesimama wakiwa wamevalia majoho meusi, wengine wanasoma karatasi huku mmoja akiongea na mwenzake, kuna mwanasheria mmoja mwanamke aliyeketi karibu na mahali pa ushahidi.

Umati mkubwa wa watu wamekusanyika nje wakishika bango jeupe lenye maandishi meusi "Aahasisi FC" na nembo ya mpira wa mguu. Wengi wao wamevalia nguo za kawaida na baadhi wana fulana za rangi ya ngavu kama vile kijani na chungwa.

Kundi la mashabiki wa soka wengi wamevalia jezi za manjano na baadhi yao wakiwa na kofia wengine wanashangilia kwa kuinua mikono yao juu wengine wanashikilia makopa ya vinywaji.

Picha tatu tofauti zinaashiria sherehe ya kisheria, katika bodi mbili za juu wanaume wawili tofauti wamesimama nyuma ya kinara cha hotuba wakiwa na majoho meusi na wigi. Mmoja ameshika bibilia na mwingine karatasi huku akila kiapo.

Kikundi, cha watu tisa kimesimama kwenye zulia jekundu, mbele ya ukuta, wenye mapazia ya kijani na manjano, wote wameshika kitabu au hati mkononi mwao, Wanaume wengine wamevaa suti huku wengine wakiwa na majoho meusi.

Wanaume wanne na mwanamke mmoja wamekusanyika karibu na meza yenye tarakilishi. Wawili kati ya wanaume wameketi wakizungumza. Mmoja amevaa suti ya samawati na mwengine shati la rangi ya zambarau.

Rais wa jamuhuri ya Kenya daktari William Ruto akiwa na jaji mkuu wa mahakama Martha Koome aliyevaa joo jeusi na jekundu lenye kola nyeupe rais naye amevalia suti ya samawati.

Wachezaji wawili wa mpira wa kikapu wamevalia jesi. Mmoja mrefu amevaa jesi nyeusi yenye maandishi "Kenya Kumi na Nne". Ameshikilia mpira wa rangi ya kahawia, mwingine ana jesi ya kijani kibichi yenye nambari kumi na mbili mgongoni.

Rundo kubwa ya taka limejaa kando ya barabara ikiwa na uchafu wa kila aina, kuna chupa za plastiki, mifuko ya nailoni, nguo za kapu na mabaki mengine mengi. Taka hizi zimewachwa bila mpangilio, limeenea kwa upana mkubwa kwenye ardhi.

Tangazo, kutoka kwa mahakama ya kenya, lina picha ya mwanamke alie valia kilemba cha ki Afrika, akizungumza na mwanaume ambaye amempa mgongo, maelezo ya tukio yapo wazi, ikiwa ni pamoja na tarehe, saa, na mada zitakazo jadiliwa.

Mwanaume, amevalia suti ya kijivu anapeana mkono kwa mwanaume aliyevaa joho jekundu na kitambaa cha dhahabu, watu wengine kadhaa, wakiwa wamevaa majoho kama hayo wamesimama nyuma yao wakitabasamu.

Ndani ya jengo la Huduma Kenya, meza kubwa ya Huduma imeandikwa " Information Desk " kwa herufi kubwa za kijani. Wanawake wawili wana sare nyeupe na nyeusi, wamesimama nyuma ya meza hiyo. Mmoja anaangalia tarakilishi.

Kundi la wanaume wengi wakiwa kwenye uwanja wa michezo, wengine wakiwa wametabasamu. Mwanamme aliye katikati amevaa shati la kijani na nyeupe huku akishika bendera ya Kenya.

Katika jengo lenye nembo ya posta Kenya na posta paying, mwanaume amesimama mbele ya kundi la watu ameshikilia karatasi na anazungumza, kundi la watu wamekaa wakimsikiliza, wengi wao wamevaa shati meupe yenye mikono mirefu.

Timu ya wachezaji wa mpira wa vikapu ya Kenya wamesimama kwa mstari. Wanaangalia mbele. Wote wamevalia jezi nyeupe zenye nembo ya Kenya. Nyuma yao, kuna skrini kubwa yenye bendera ya Kenya.

Umati wa watu unaonekana kwenye mkutano wengi wamenyoosha mikono yao juu wakiwa na bendera za Kenya baadhi yao wamevaa fulana zenye rangi zinazoonyesha utaifa, mtu mmoja amevaa kofia nyeusi na fulana yenye nembo ya Tusker.

Asisi ya huduma Kenya. Ndani ya asisi kuna wafanyikazi wa kike, mmoja ameketi kwenye dawati, na mwingine amesimama karibu naye. Wote waevalia barakoa na sare nyeusi na nyeupe. Mwanaume amesimama, amevaa suti nyekundu na amevaa barakoa.

Mayamvu ya vitambulisho vimepangwa kwenye meza vikiwa vimefungwa kwa kamba ndogo, vimepangwa kwa makundi kimoja kinaonekana wazi kikiwa na nembo ya Jamuhuri ya Kenya hali hii inaashiria usambasaji au uhifadhi wa vitambulisho.